Daktari watatu wanamfanyia mgonjwa upasuaji, wamevalia kofia na glovu za kuwazuia kuambukizwa na maradhi ya mgonjwa. Kifaa cha kutoa sehemu ya mwilini kinaonekana kikiwa kimeshikwa.

Nesi aliyevalia miwani anaonekana akimweka mtoto mchanga kwenye kitotoa. Daktari huyu amevalia nguo nyeusi na stetheskopu shingoni. Kuta za jengo hazina maandishi yoyote. Mwanamke huyu pia ana furaha kwa kuweza kuokoa kijusi kile.

Kuna watoto wawili ambao wamefungulia maji safi ya kuosha mikono. Mmoja wao amevalia nguo nyeupe na mwingine amesuka. Kando yao kuna hospitali ambapo kuna bench za wagonjwa kukalia. Ndoo nyekundu iko juu ya kiti cha miguu minne. Kuta za sehemu hii zina maandishi ya nyeusi.